Mwanariadha mlemavu wa macho kutoka Kenya , akishinda mbio. Anaonekana akiwa amevaa kitambaa cha kufunga macho na akiwa ameinuwa mikono juu ,akishangilia baada ya kumaliza mbio. Wengine wanariadha wanaonekana nyuma yake.

Timu ya wakenya, inashirika katika hafla ya gwaride, wakiwa wamevaa mavazi mekundu. Wanaume wamevaa mashati na suruali nyeusi, huku wanawake nguo ndefu za kitamaduni za rangi nyekundu. Baadhi ya washirika wapo kwenye viti vya magurudumu, na baadhi yao wanashika bendera za Kenya.

Kikundi cha wanasoka wachezaji wa dondi wanapiga picha ya pamoja, wakionyesha umoja na tabasamu. Baadhi yao wamekaa kwenye viti vya magurudumu na wengine wamesimama wakiwa wamevalia glovu za dondi, huku wengine wakiwa wamevalia sare za timu taifa ya Kenya.

Mwanafunzi mlemavu akiwa ameketi kwenye kiti chake cha magurudumu, amevalia shati la mistari na jeans ya samawati. Amebeba vitabu viwili kwenye mapaja yake. Anaonekana akipiga picha akiwa katika eneo la maktaba au sehemu ya kusoma.

Kikundi cha wanariadha wa Kenya wenye ulemavu, kikiwa kimevalia sare za michezo zenye rangi ya bendera ya Kenya. Kimesimama pamoja na mfano wa hundi kubwa. Kundi hiyo inaonyesha kiasi cha milioni tano ikionyesha msaada wa dunia.

Taswira hii inaonyesha eneo la uwanja wa mchezo kwa watoto ikiwa na pembea mbili zenye rangi nyekundu na nyeupe. Nyuma ya uwanja huu, kuna ukuta ulio pambwa kwa mataili ya zamani na miti imesimama kote uwanjani.

Katika nafasi hii kuna jengo lenye ghorofa tatu lililojengwa kwa mawe. Kila ghorofa lina milango na madirisha mengi, huku milango ikiwa imepakwa rangi nyekundu. Ghorofa hizo zina balcony zikiwa zimefunikwa na vyuma vya rangi.

Katika fremu hii, kuta mbili zenye rangi tofauti zimeonekana zikiungana. Ukuta wa kushoto una vigae vya rangi ya kahawia, manjano, huku ukuta wa kulia ukiwa na rangi ya kijani hafifu. Katikati ya kuta hizo mbili, kuna ubao mrefu, mkubwa, wenye soketi za umeme zilizopachikwa.

Kundi la wanawake saba, wote wakiwa wamevalia fulana nyekundu lenye nembo, Kenya Mbele, wamekusanyika katika eneo la wazi lenye sakafu ya vigae, kila mmoja wao ameketi kwenye kiti cha magurudumu cha michezo na wengi wao wametabasamu na kutazamana, viti vya magurudumu vina muundo maalum wa michezo.

Kuna waendeshaji baiskeli wawili, wakiendesha baiskeli moja aina ya Kanten yenye rangi nyekundu. Wote wamevalia jezi nyeupe, nyeusi, nyekundu na kijani vinavyoashiria bendera ya Kenya, pamoja na helmeti nyekundu. Wanabishana kwa nguvu huku wakionyesha umakini katika kuendesha baiskeli hiyo.

Utaona darasa lenye viti na meza za mbao na chuma zilizopangwa kwa safu. Kuna madirisha makubwa yenye nondo za chuma yanaruhusu mwanga kuingia na mapazia ya rangi ya kahawia yamefunga baadhi ya madirisha, Mwishoni mwa chumba, kuna meza ndefu yenye kuta chache zilizopangwa juu.

Jengo lenye ghorofa nyingi likiwa na ukuta za mawe na milango mekundu. Kuna ngazi na chuma zinazopanda kwenda juu na kila ghorofa ina baraza. Katika sehemu ya mbele, kuna vichaka vilivyopunguzwa vizuri na mti wa maua ya waridi. Mazingira yanaonekana kuwa safi na yamepangwa vizuri.

Inaonekana kama chumba cha computer , kikiwa na meza ndefu nyeupe ambazo zimepangwa kwa ajili ya kutumia computer . Kuna vichukuzi kadhaa fupi vilivyo juu ya meza. Vikiwa na baadhi ya kibodi na panya ukuta wa nyuma una rangi ya kijani iliyochakaa na juu kuna ubao wa matangazo.

Kundi la wanariadha wanatembea kwenye uwanja wa riadha. Mwanamke aliye mbele amevaa nguo zenye rangi ya bendera ya Kenya, akiwa na kifaa cha kielektroniki mkononi. Nyuma yake kuna wanaume wawili, mmoja aliyevaa shati nyekundu na mwingine buluu. Wote wanaonekana wamejikita katika baadhi ya mazoezi yao.

Taswira hii inaonyesha mwanamke mwanariadha ameketi ndani ya mtumbwi kwenye mto na ametabasamu. Amevaa miwani ya jua kichwani na anaonyesha alama ya madi kwa vidole yake. Mbele yake kuna kasia ya rangi ya zake mbalimbali.

Majengo marefu yenye nguzo yenye mpango kwa mstari mrefu, yakitengeneza barabara au ukumbi wa nje. Kosa hizo ni nyeusi na zimeunganishwa na buriti za mbau juu zikishikilia paa la sinki au rafigae zinaonekana kwa umbali, ukuta wa jengo una rangi nyeupe na au rangi ya kiwa na milango kadhaa iliyo wazi au imefungwa.

Jengo refu lenye paa la vigae vyekundu limejengwa kwa matofali ya rangi ya udongo ikiwa na maandishi mengi. Njia mbili zilizopandwa mimea fupi zimeelekea kwenye lango la jengo hilo. Mbele yake kuna eneo kubwa la nyasi lililopunguzwa na miti mirefu inaonekana pande zote mbili na nyuma ya jengo kwa mbali jengo lingine lenye paa jekundu linaonekana likichomoza jua la miti.

Hapa tunaona wariadha wanne wa kiume wote wakiwa wamevalia nguo ya mchezo inayofanana wenye rangi nyekundu, kijani kibichi na nyeupe zikionyesha bendera ya Kenya. Wanaonekana wakiwa pamoja, wakitabasamu na kushikana labda baada ya mashindano. Mmoja wao aliye upande wa kulia kabisa amevalia kifaa cha macho kujifunika uso wake kabisa.

Katika mandhari yenye rangi nyekundu nyuma yao wanariadha wawili mwanaume na mwanamke wamesimama wakiwa wamebeba bendera ya Kenya. Mwanaume amevalia fulana nyekundu na kijani chenye neno Kenya na kaptura nyeusi yenye michoro. Anashikilia bendera juu ya mabega yake akitabasamu kamera.

Wachezaji wapo uwanjani wakifanya mazoezi wawili wao wakiwa wamebeba mabendera na vikubwa ndio wakionyesha uwezo wao wa kucheza mpira licha ya changamoto zao za kimwili. Mchezaji mmoja mwenye jezi nyekundu na nyeupe anaonekana katikati akiwa amesimama karibu na wenzake. Jukwaa la uwanja lina viti vyekundu na kijani zikiwa tupu kwa sasa.

Washiriki wa Kenya wanatembea kifahari wakiongozwa na bendera kubwa ya taifa. Wamevaa mavazi mekundu yanayong'aa huku baadhi yao wakiwa wamevalia shanga za kitamaduni shingoni. Baadhi ya wanariadha wako kwenye viti vya magurudumu wakionyesha umoja na udhabiti. Nyuma yao umati wa watu na bendera ndogo za mataifa mbalimbali zimetundikwa juu.

Gorofa hii inaonyesha kabati la kisasa jeupe lenye milango miwili myeusi ikiwa na magurudumu chini kuashiria inaweza kusongeshwa kwa urahisi. Juu yake kuna baadhi ya vitu kama vile, karatasi za choo, au taulo za karatasi na faili ya njano. Kando yake kushoto kuna meza ndefu yenye kompyuta kadhaa zilizopangwa, zikiwa za skrini nyeusi na kibodi.

Mwenendo huu unaonyesha rundo la karatasi za rangi mbali mbali zilizokunjwa na kusimama wima. Zimehifadhiwa ndani ya chombo kinachoonekana kama begi au ndoo. Rangi zinazoonekana ni pamoja na waridi, buluu hafifu, njano, zambarua na nyeupe.

Darasa inaonekana ikiwa na meza na viti vya wanafunzi zikiwa zimepangwa kwa safu. Kwenye meza ya mbele kuna daftari au kitabu kimoja kikiwa kimelala. Darasa laonekana kuwa tupu. Kwenye kuta wa nyuma kuna bango la rangi nyekundu yenye picha. Viti na meza ni vya mbao na chumba na sakafu inaonekana kama ya vigae.

Kinaonekana kuna kifutio cha mbao cha sehemu ya mbao na sehemu ya kufutia ya rangi nyeusi kimewekwa kwenye kingo ya ukuta. Kingo hiyo ina rangi nyeupe na ukuta juu yake kuna rangi ya kijani kiafifu. Chini ya kingo hiyo kuna vigae vya rangi vya kahawia.

Wachezaji wa soka wenye ulemavu wanacheza mchezo wao kwenye uwanja wa udongo wenye miti michache ,mchezaji aliye karibu anapiga mpira kwa mguu wake mmoja huku akijisaidia kwa msaada wa vyombo za kutembelelea , wachezaji wengine wanaonekana nyuma wakiwa na vyombo zao .

Muundo huu unaonyesha jengo lenye ngazi za nje zinazo unganishwa na ghorofa mbali mbali. Ngazi hizo zina ngazi ya rangi ya matofali na mikono ya chuma nyeusi. Sakafu za jengo zimezungukwa na barabara ya kutembea zenye ulinzi wa chuma. Kuna majengo mengine yanayo onekana kama shule au tahasisi inayo jengwa kwa matofali. Sehemu ya chini ya jengo imezungukwa na nyasi iliyo katwa vizuri na vichaka vilivyo punguzwa.

Eneo ya kuchezea watoto inaonekana ina vifaa vya rangi tofauti kama vile Serena na michezo mingine. Sehemu hii inaonekana kuwa wametunza vizuri kukiwa na miti mirefu yenye matawi na maua ya njano na vichaka vimepunguzwa vizuri. Kuna njia ya lami inaonekana kwa eneo la michezo kwenye mchanga.

Kuna mwanamke aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu akishiriki katika mchezo wa riadha, anarusha mkuki, amevaa fulana nyekundu na miwani na anaonekana akijiandaa kurusha mkuki mrefu wa njano na kijani, mvulana mdogo aliyevaa fulana ya njano na kijani anaonekana ameinama karibu na gurudumu la kiti chake.

Tukiangalia sura hii, inaonyesha mwanageso wa kiume akiwa amesalia kwenye uwanja wa riadha. Amevaa vesti nyekundu yenye nembo ya Kenya kifuani na anaonekana kuwa na kilema cha mkono wa kulia. Uso wake unaonyesha umakini au uchovu wa baada ya mazoezi. Amesimama kwenye njia nyekundu ya kukimbia, huku nyumba na miti ikionekana kwa mbali nyuma yake.

Mwanamke anaonekana akiwa ndani ya bwawa la kuogolea. Amevaa kofia nyeupe ya kuogelea. Anashikilia ukingo wa bwawa kwa mkono wake mmoja na anaonekana akiangalia mbele kwa umakini. Maji ya bluu yampiga kifuani na baadhi ya vifaa vya kuogelea vyekundu vinaonekana mbele yake. Nyuma yake kuna bango lenye nembo za uadhimini.

Magari haya yamepakiwa yakionyesha eneo kubwa la lenye bustani yenye nyasi fupi iliyopolewa vizuri. Katikati ya bustani kuna mlingoti mrefu mweupe na nyuma yake kuna tanki kubwa la maji ya rangi nyeusi. Upande wa kushoto na kulia kuna majengo yenye paa za vigae vya rangi ya kahawia na ukuta wa mawe. Miti nyingi na vichaka vimepandwa kando kando ya bustani.